Tunamuona muuguzi ambaye ameshika mtoto mchanga ambaye amezaliwa tu. Mtoto yumo ndani ya kitu ambacho kilitegenezwa ili kiwekwe watoto wadogo kabla ya kukabidhiwa kwa wazazi wao.

Tunamwona mwuguzi ambaye anahudumia mgonjwa mwenzake. Sasa mgonjwa huyu anadungwa sindano kwenye eneo la mkono wake wa kushoto. Hii ni kupatia dawa mwili yake ili apone kabisa

Huu ni mandhari wa hospitali ambapo kuna muuguzi ama daktari anayempatia chanjo mtoto mdogo. Hapo kando mamake amemshika mtoto. Hii chanjo husaidia watoto ili wasipatwe na magonjwa yale sugu ambayo yaweza kuja kuathiri maisha yao.

Hapa ni mahali ambapo kuna watu ambao wameangaika maanake manyumba zao zimeweza kuchomeka. Waweza kuwa ni mjini na watu wengi sana wameathirika kwa mioto hii. Vitu zao zimeweza kuchomekana.

Tembe yaliyo rangi nyekundu yamemwagwa kutoka kwa chupa. Tembe hizi lazima zinapona ugonjwa fulani na zinamwagwa kwa meza ili kutumika kwa mafunzo na pia kupatia wagonjwa.

Unapotembelea mahali ambapo kuna wakimbizi utapata kwamba hamna manyumba pale ila tu ni mahema yaliyowekwa chini ili kuwakinga familia hao dhidi ya usiku na hali ya anga. Hii ni kubwa sana pale Dada.

Watoto wadogo ambao wanaonyesha mikono yao ni dhahiri kwamba wamebandika sabuni kwa mikono yao ili wakijitayarisha mikono yao, ni jambo nzuri kuosha mikono na sabuni ili kuua maambukizi.

Ni katika hosipitali ambapo tunaona mezani tunayo chanjo ya Yellow Fever . Pia tunaona sindano na pia kuna barakoa. Hii ni labda ni deski ya daktari anajitayarisha kuenda ku chanja watu. Maanake atavalia barakoa kisha kuchukua sindano na kumdungia dawa yale.

Mimi katika hospitali ambapo tunaona mguzi huyu mwanadada ametabasamu kweli kweli. Yeye anahudumia mgonjwa ambaye amekuja ili macho yake yapate kupimwa na kifaa maalum tunayeona hapa mbele.

Sindano mkononi, chanjo mkononi, na glafu . Hivi ndivyo daktari anapovalia wakati anaenda kupeana chanjo kwa watu ambao wamekuja chanjo hili, ili kujikinga yeye mwenyewe na wakinge wale wagonjwa.

Watu wanetokelezea hapa, kina mama wengi na watoto pia wako kwa wingi, wameendea maji na wao wametumia wheelbarrow ili kuendea maji hayo, kunazo mitungi kadhaa ambazo zimeekwa kando, na hapa inakaa ni jangwani.

Ni maeneo ya jangwani ambapo tunaona hapa kwamba kuna huyo mnyama anakaa kama ni ng'ombe ambaye amedhoofika afya na ashakufa kutokana na ukosefu wa maji na lishe. Watu wawili hapa wanaonekana kwenda kuelekea upande mwingine.

Kunazo dawa za aina kadhaa za kutibu kuuma na kichwa, kunayo fulani inayoitwa siha ambayo ni dawa inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Pia matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara.

Daktari wa ng'ombe anafanyia uchunguzi ng'ombe hawa. Kuna kifaa ambacho amekiweka mapuani kwa ng'ombe, ili labda kupima hali ya joto mwilini mwa ng'ombe huyu, ili kubaini anaumwa na ugonjwa gani.

Kumenyesha mvua kubwa sana ya mafuriko hadi watu wanapotembea imebidi watoe viatu vyao maanake njia imetapakaa maji ya mafuriko na hata haipitiki tena. Hii hufanyika wakati wa mvua wa masika.

Tunaona mhudumu wa afya ambaye anaelekeza watu jinsi ya kuosha mikono zao. Hapa kando kuna mwingine ambaye ametumika ili kuonyeshana njia mzuri ya kuosha mikono yako ili kuhakikisha kwamba uchafu wote uliomo mikononi umeuosha.

Watu wa kusambaza stima KPLC, wao wanaweka posti yao ile ya kusambaza umeme. Mwingine naye anakuja kubandika bandiko lake hapo hivo ni kwamba yeye ni daktari na anaweza akakupatia vitu ya kuvutia mpenzi, biashara ama nyota. Naye mpita njia anaangalia na kushangaa, ala!

Mfanyikazi ambaye mikononi mwake amebeba barakoa kadhaa. Yeye pia amevalia. Nyuma yake kuna watu wanapitapita. Hili inaashiria kwamba huenda mwanadada huyu anauza barakoa.

Mfanyikazi wa serikali ambaye amevalia nguo maalum iliyo rangi ya manjano na kwa mkono wake wa kulia amebeba jokovu ile ya kuwekelea dawa isije ikaharibika kutokana na hali ya anga.

Kumenyesha mvua kubwa sana hadi kukatokea mafuriko kila mahali. Kunaye mtu ambaye anayoendesha bodaboda inabidi aisukume kwenye maji hayo. Tunatumai kwamba bodaboda yake siyo ile ya kisasa inayotumia nguvu ya umeme, maanake itakuwa imeharibika.

Mkulima ameweza kuenda shambani na dawa ya kunyunyizia mimea yake, mimea yake aliyoipanda mahindi yawezakana kwamba iliambukizwa na magonjwa ndiposa sasa amepeleka dawa kunyunyizia, yeye amevalia glavu mikononi mwake.

Daktari akyevakia nguo rasmi za kazi mdomoni amevakia barakoa na pia amevalia shati la jeupe la kazi yake, inaonekana kwamba yeye anapakua dawa kutoka kwa mikebe yao ili kutumika.

ni katika sokoni ambapo jamaa wetu wa kuendesha bodaboda amekuja anaulizia bidhaa angependa kununua. Na yeye muuzaji anamuelezea kwamba kiasi fulani ni pesa kiwango fulani. Jamaa huyu amefolia bara kwa wote wawili.

Mama amepeleka mtoto wake hospitalini na muuguzi aliyevaa sare yake ya kazi yenye rangi ya cheupe anahudumia mtoto huyo. Mkono wake wa kulia ameshikilia sindano na pia amevaa gloves.

Watu wanaoishi kwenye maeneo bapo hawana maji mengi yakutosha ya kutumia kwa matumizi ya nyumbani ,kulazimika kusafiri kwa muda mrefu ,ama pia kwa mahali parefu ili kupata maji hayo .Kwa mfano tunaona wanawake na watoto wakipiga foleni ili kuchota maji hayo.

Wajua ukitembelea hospitali kisha upate huduma mzuri unayopendelea ,bila shaka utaweza kupiga picha na wahudumu wale wa afya. Tunaona kijana wetu anahudumiwa na muuguzi upande ule mwingine, basi muuguzi mwingine hapa ivi anatabasamu kwenye kamera.

Jamaa kijana amelazwa hospitalini akiwa ana jeraha mguuni mwake. Ameinua mguu mmoja. Pale nyuma kuna pia wagonjwa wengine ambao wamelazwa. Hii ni katika mandhari ya hospitali.

Watu wengi hawa wameinua mikono zao. Wamevalia barakoa kumanisha kwamba huu ulikuwa wakati wa corona na wengi wao ni kana kwamba wanapiga makoti na kuinua mikono yao huenda wapo kanisani ama wameshikwa na maaskari.

Ukienda hosipitali makuu, utapata kwamba kuna chumba kimoja ambacho kimetengenezwa haswa ili kutumika katika upaswaji, na ndio maana tunaona madakitari wengi hapa wamekusanyika , na kuna mgonjwa ambaye amelazwa anafanyiwa upaswaji.

Muuguzi ameshika mtoto hapa mikononi mwake anakaa kuwa mchanga amezaliwa hivi juzi. Amemvalia kitambaa ama nguo kumfunika yeye, muuguzi huyu anafurahia kushika mtoto maanake tunaona ametabasamu kwa uso wake.

Daktari aliyevalia sare yao rasmi, ya rangi ya manjano, kuklonyesha kwamba yeye ni mhudumu wa afya ya kijamii, ametembelea nyumba ya mama huyu, kisha anampatia chanjo mtoto wake mchanga aliyezaliwa hivi maajuzi.

Kwa kawaida watoto wachanga, wale walio chini ya miaka mitano, lazima wapewe chanjo dhidi ya magonjwa fulani sugu. Ndiposa utapata kwamba mama atampeleka mtoto wake hospitalini kisha muhuguzi anampatia ile chanjo.

Hawa watu wawili, yawezekana kuwa ni mama na mtoto wake ama kina dada wameenda kutafuta maji. Watu hawa wanateseka maana kwamba maji haya si maji masafi hasa, maanake unaona yako na madongo mingi.

Mgonjwa amelazwa hospitalini na jamaa huyu ako na majeruhi ya kichwa maanake kichwa yake imebandikwa mavitu mingi ya rangi ya jeupe na mkononi mwake pia kuna indi,,,,

Ni dawa ya kienyeji ambayo hutumika kutibu magonjwa kadhaa wa aina kadhaa hapo tunaona pia panga ambayo muuzaji anatumia kukata dawa ile na mikepe kadhaa labda anatumia kupima dawa hii.

Kumekuwa na mafunzo mengi kuhusu afya, na leo madaktari walitoka hospitalini ili kuja kujulisha watu wa umma kuhusu hali ya afya zao. Tunamuona daktari akielezea mkaaji huyu ambaye amejitokeza ili kupata kujua zaidi kuhusu afya yake.

Mtu aliyevalia nguo ya kufanya kazi ammenda pale kuosha mikono yake. Tunaona akifinya chombo kile ili kutoa sabuni ya kuosha mikono. Hili ni jambo nzuri manake anafaa kuwa ameua uchofu wote ulio mikononi mwake na haweziambukiza.

Ni katika hospitali. Mama wetu ametembelea hospitali ako na shida ya meno. Pia muuguzi naye amemshika mdomo wake ili kugagua meno yale. Yeye amevalia nguo rasmi za kazi na pia amevalia barakoa.

Muuguzi ambaye yuko tayari kuhudumia watu wa umma. Tunamwona akitoa pengine chanjo ama dawa kwenye sindano. Hapa sio hospitalini ila ni hema ambayo ameweza kuiweka hapa nje ili kuhudumia watu wengi.

Daktari kwa kawaida kazi yake hufanywa kwa utaratibu sana basi yeye anachukua dawa fulani kuifanyia kipimo ili kuhakikisha kile ambacho anachofanya ya uchunguzi fulani kiokea matokeo yanayostahili.

Mwenzetu daktari huyu amevalia nguo rasmi za kujikinga almaarufu huitwa PPE naye anakaa kunyunyizia dawa sehemu inakaa ni nyumba, hii inaweza kuwa ni wakati wa corona.

Basi ni kwamba wakati Corona ilitokea, kila daktari ikiwemo wale daktari wa kienyeji walikimbizana kutafuta dawa yake. Kunao mmoja ambaye alijitokeza na dawa hii ambayo inaitwa Covid Cure nambari moja anasema kwamba kati ya wiki mbili utakuwa umepona Covid.

Utaweza fikiria kwamba ni kalamu na daktari anaandika kwenye uso wa mtoto ila hapana, ni kifaa maalum anachotumia madaktari hawa wawili ili kusaidia mtoto huyu aliyepelekwa hospitalini.

Bila shaka, kunayo tembe ya kila kitu, ugonjwa lolote lile, hata ngono, ila ngono sio ugonjwa basi tembe hizi inasaidia mtu katika mtu afanye kazi ya ngono kwa zaidi mno, ama labda kuongeza hamu ya kufanya ngono.

Basi ni katika njia ambapo tunapata kwamba lile daraja linalounganisha njia hii halijatengenezwa, ndivyo basi tunaona mtu moja amejitolea kubeba huyo mwingine, ili aende upande mwingine. Njia hiyo ya kupita barabara ni hatari mno.

Wewe ni mama umempeleka mtoto wako hospitalini ili apewe chanjo, naye unapata wauguzi wawili wamesimama hapo kando wako tayari kumsaidia mtoto wako, ila kuna mama mwengine amekuja hapa kando anshika mtoto wako, je anafanya nini.?

Ni tembe maalum yaitwayo Respadol tablets ambayo kuna miligramu nne. Atembe hizi ziko na rangi ya kijani na hutumika kwa madaktari kuwapatia wagonjwa ili wapone.

Mama amepeleka mtoto wake hospitalini ili apate chanjo. Naye muuguzi amechukua shindano katika mkono wake wa kulia, akishikilia mtoto na ule mkono mwingine wa kushoto ili ampatie chanjo hospitalini.

Ni katika hospitali ambapo tunaona kuna mgonjwa ambaye labda anaumwa na jino au meno ameenda kwa hospitali na daktari yupo anamwangalia yeye meno yake, ili kumtibu na kumpatia dawa ili awe sawa.

Watoto wamo darasani mwalimu wao amesimama hapo kando halafu akampatia fursa mmoja wa wanafunzi hao kusimama pale mbeleni na kufunza watoto hao darasani. Hii itamsaidia huyu mtoto kuelewa zaidi kile ambacho walifunzwa darasani.

Chungu ni chombo ambacho ilitumika sana hiyo miaka iliyopita, kwamba watu walikuwa wanatumia kutengeneza vitu kadhaa, kwa mfano wangeeza tumia kutengeneza dawa ya kienyeji ama pia ata kutengeneza mboga na vyakula vyao, tunaona moshi utokao hapa.

Hapa tunaona mtu ambaye ameweka sabuni mingi kwenye, mikono yake kuashiria kwamba yeye anaosha mkono huo. Ni njia mzuri ya kuuwa uchafu wote na madudu yote ambayo uweza kuwa kwenye mkono, na kujikinga dhidi ya magonjwa ya kuabukizwa.

Hapa tunaona mama ambaye amelala chini akiangalia juu. Kulingana na alivyokuwa ama alivyokaa na tumbo lake ni kubwa sana, inakaa kwamba ako na mtoto na labda anataka kujifungua. Maanake kuna mama mkunga hapa amevalia sare rasmi kuashiria yeye pengine ni mkunga.

Naona duka ambalo limejaa bidhaa mingi kwelikweli na iko na michoro ya Kiafrika, tunaona mama aliyebeba mtoto mgongoni mwake, hapa tunaona bidhaa kadhaa pia ikiwemo unga, dawa na hata picha hizi ambazo zinauzwa.

Tunamwona muuguzi ambaye amevalia jezi ambayo ni ya rangi ya manjano, yeye pia amevalia barakoa, mama ameshika mtoto wake mchanga ambaye amezaliwa tu hivi maajuzi, naye amevalia barakoa, mtoto huyu anaonekana kwamba anapewa chanjo.

Mgonjwa hapa ametembelea daktariwameno, daktari huyu ameshikilia kifaa mkononi mwake na hapa mbele inaashiria ni kana kwamba amemtolea jino au meno. Jama huyu huenda alikua anaumwa na meno hiyo ndiposa ametolewa.

Mhudumu wa afya ameweza kumtembelea mgonjwa katika sehemu pale ya kaskazini nchini ya Kenya. mhudumu huyo wa afya ameweza kubeba dawa yake kwenye chokofu hili, na tunaona mama ambaye amemshika mtoto wake.

Tunaona jengo ambalo liliporomoka labda ni kwa sababu ya kutojengwa vizuri ama pia kulitokea mtetemeko wa ardhi. Aidha, inafaa kwamba wale wote wanaojenga mijengo haya wanafaa kutia maanani sana mambo haya.

Hati kwamba ukidungwa sindano usiangalie sindano hilo ukiingia mwilini mwako maana kwamba utasikia ujungu zaidi hivo ndivyo alivyofanya mgonjwa tunayemwona amefunga macho yake alafu daktari anamdunga kwenye mkono wake wa kushoto.

Kunayo chanjo ambalo tunaonyeshwa linaloitwa: MMR Vaccine, na hapo hivo kando yake kuna kitu ambacho kimeandikwa ambacho kinaelezea tu umuhimu wa kupata chanjo na mbona watu wanafaa kupata chanjo.

Tunazo tembea kadhaa hapa ambazo watu hutumia kumeza, tunazo ile ya bifubel capsules, pia tunazo ethambutol hydrochloride, pia tunazo tembe za pyrazinamide, isoniazid...

Ni katika hospitali ambapi tunaona madaktari watatu wamevalia sare yao rasmi ya kufanya kazi kwani ni madaktari wa upasuaji na mbele yao kuna mgonjwa ambaye anafanyiwa upasuaji. Hii hufanyika katika mahospitali makubwa makubwa.

Mkulima anayefanya kazi ya kunyunyuziwa dawa mimea yake. Mimea hizi yanakaa yanaonekana yapo mahali kuna maji maji hivo basi huwenda ni sajiri. Hii ni jambo mzuri kujikinga dhidi ya dawa hizi.

Wahudumu wale wakupeana huduma ya kwanza ambayo liko katika idara ya mashirika la Red Cross wamepeleka mgonjwa wao hospitalini na hapo mbele kuna muuguzi ama madaktari wanapokea mgonjwa yule katika mahali pa accident and emergency .

Tembe ambayo ni ya vitamin 3d, ambao jnasaidia watu ambao kwa njia moja ama nyingine wako na ukosefu wa madini hii kwenye miili yao, hivo basi wanapewa tembe hii ili kuwasaidia wapate madini hii.

Unaishi karibu na ziwa kubwa kisha mvua nayo inanyesha mingi sana. Mafuriko yaja. Nyumba yako inasombwa na maji. Wewe ulikuwa na jahazi, basi utafanya nini? Pengine uweke tu mizigo yako yote kwenye jahazi ukue kama yule wa Bibilia.

Wanafunzi wa shuleni ambao wako na sare ya shule. Shati yao ni ya rangi la manjano. Wanaosha mikono yao na pia wamevalia barakoa kuashiria kwamba picha huu ulichukuliwa wakati wa Covid-19.

Tunaona mwuguzi alye na mtoto mdogo. Mtoto huyu mjanga anakaa kuzaliwa tu hazijabita siku nyingi basi yeye ni kama anafunika mtoto huyu na nguo ili kumkinga yeye dhidi ya baridi na pia ili kusaidia yeye akuwe na hali bora ya afya.

Watoto wadogo wameenda pale inaonekana kwamba wanachota aidha ni maji ama yaweza kuwa ni mafuta maanake ukiangalia vizuri utapata kwamba kuna takataka mingi sana hapa (so) yaweza kuwa aidha ni maji au mafuta.

Ni katika hospitali kuu nchini Kenya ambapo tunapata wauguzi, madaktari waliosomea upasuaji wanamfanyia mgonjwa huyu aliyelazwa kitandani upasuaji. Bila shaka bada ya upasuaji huo, mgonjwa huyo atahisi vizuri.

Hapa kuna watu wengi sana wamekusanyika pale juu, Hapa chini tuona uharibifu mkubwa ambao umesababishwa na maji mengi yaonekana kwamba kulitokea mafuriko na maji hayo yakasombwa ama yakasomba miti hizi zikaleta haya.

Haya ni mandhari ya hospitali ambapo tunaona kina mama kadhaa wameketi kwenye kiti wakiwa na watoto wao hapa kando mbeleni, tunao pia muuguzi ambaye amevalia sare maalum ya kazi, ako na sidano mkononi mwake wa kulia kana kwamba anataka kumdunga mtoto.

Wafanyikazi wameenda mbele ya watu iki kuwahamasisha kuhusu usafi wa mazingira, wao wamevalia barakoa na kwenye mikono yao pia wamevalia ile bidhaa maakum ya kuwakinga dhidi ya uchafu.

Mtu ameenda hospitali kuona daktari wa meno ili atibiwe. Tunamuona daktari huyo ameshika kifaa na kuingiza mdomono mwake ili kuangalia shida gani iliyopo kwa meno yake. Hapa ni katika hospitali.

Watu wengine, kwasababu moja ama nyengine, wanao shida kwamba hawana midini ya kutosha mwilini yao, hasa ile ya iron. Ndiposa kuna tembe ambazo zimetengezwa ili kusaidia kuwapatia chembe chembe hizo ama madili hizo.

Afisa mmoja wa ulinzi tunamwona yeye akiwa amevalia barakoa, anaelekea kuosha mkono wake kando yake tunaona sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye tangi hii, hii labda ilikua mwaka wa elafu mbili na ishirini.

Mama mmoja aliyevalia barakoa lenye rangi la manjano anaosha mkono kutoka kwa maji yenye tenki ambayo limeandikwa jina la Unicef na kando kuna mtoto amesimama anamwangalia mama yule jinsi anavyoosha.

Ni mwaka wa elfu mbili ishirini. Kuna mtu ambaye alikuwa anaugua ugonjwa wa korona na ameweza kufariki. Wahudumu wa afya wamekuja kuchukua mwili wake na kuna huyu mmoja ambaye ananyunyuzia dawa mahali pale.

Mama mmoja wa dini ya kiislamu amepeleka mtoto wake hospitalini, ili apewe chanjo. Mbeleni tunamuona daktari anashika mtoto yule na kwenye shingo lake amebeba kile kifaa kinachotumika kupima upigaji wa damu mwilini.

Ni wakati wa mwaka wa elfu mbili na ishirini pale ambapo kulikuwa na ugonjwa sugu wa korona pasi ilibidi watu wengi wamepata chanjo na ndipoza tunamwona muuguzi amevalia sare ya rasmi ya kikazi kwake na pia huyu mgonjwa amevalia pia barakoa.

Ni mwaka wa alfu mbili ishirini, kila mahali yamewekwa tengi ya maji na maji ya kusafisha mikono, na pia sabuni ya kusafisha mikono chini yake, ni mkebe ambaye itachukua yale maji ambaye ni machafu, hii yote ilikuwa wakati wa korona.

Dawa ama tembe za kuongeza madini ya iron milini, ambayo pia imechanganywa na ile vitamini ya C.Hii hutumika na wale watu ambao miili yao ikona ukosefu wa madini haya ,na wanatumia ili kuongeza madini haya kwenye miili yao.

Basi kuna wakati kulitokea nzige, ambao waliweza kuaangamiza ama kuwaangamiza sana wakulima wa mimea yoyote aina ya rangi ya kijani kibichi. Nzige hao waliweza kukula kila kitu na walileta hasara sana.

Basi hii ni mama ambaye yeye amepeleka mtoto wake hospitalini ili apate kupewa chanjo. Daktari naye ako hapa anamhudumia mtoto huyu. Ila tu kuna shida kwamba huyu daktari hajafalia klavu kwa mikono yake. Sijui kama hiyo ni taratibu kamili.

Wakati mwingine waweza kupata shida ya meno, ndiposa inakuwa ni jambo muhimu kutembelea daktari wa meno, ili aweze kwamba akuangalie mbele yako nakutibu. Daktari tunamuona hapa amevalia barakoa na kwa vidole vyake amevalia kifaa maalum na anamuhudumia mgonjwa.

Kuna mama ambaye ameweza kupeleka mtoto wake hospitalini ili apate kupewa chanjo. Naye tunaona labda ni mhudumu wa afya kutoka jamii ya kimataifa ambaye anapatia mtoto huyu chanjo ila kwamba mhudumu huyu hajaweza kuvalia glovu mikononi mwake.

Watu wawili wanaonekana kujadiliana hapana au hao ni kina baba wawili ambao wanajadiliana na hapa mahali ambapo wamesimama inaonekana ni shule ya upili na hapa tunayo maandishi ambayo tunaona imeandikwa wash your hands here kuelekeza watu waoshe mikono yao.

Kunao tangazo hapa ya daktari mganga ambaye anasema kwamba anaitwa Galazinga na yeye ni mwenye nguvu, ni daktari wa mganga kabisa mwenye nguvu na anapenda vitu ambavyo vinafanya kazi na pia sasa watu wakitaka kumpigia simu ameweka nambari lake hapo.

Hapa ni viongozi, kuna mmoja ni Mwafrika na mwingine ni mzungu, yaonekana kwamba wao wameenda kufungua mradi huu wa maji ambao itakuwa inapatia wakaazi wa eneo hili maji safi ya kutumia kwenye manyumba zao.

Mandhari ya mjini, ambapo kwamba kumenyesha mvua kubwa sana, hadi maji yamejaa barabarani. Kunao jamaa anatembea na mguu wake kavu, na mbeleni kuna gari la ambulensi zinakuja, kandokando kuna pia watu wanajaribu kupita kuepuka yale maji.

Hapa ni wakati ambapo kulitokea janga kubwa sana la kitaifa ambayo ilibidi wanachi wote nchini Kenya kuchanjwa ndiposa tunaona watu wengi wamepiga foleni ili kupata chanjo hilo. Mbeleni tunaona watu walio vaa barakoa inaonekana huu ni wakati wa ile Covid 19 .

Katika hospitali kubwa panapo mahala ambapo watu walio na majeruhi mabaya zaidi hufanyiwa upasuaji, jambo hili hufanya na madaktari ambao wamesomea masomo ya upasuaji na huwa wanafanya kazi yao kwa utaratibu mno.

Tunamuona muuguzi ama daktari akiwa kwa chumba katika hospitali ambacho hutumika kulaza wagonjwa ,basi ni kama tu ako kwa katika harakati ya kuhakikisha kwamba zile mashini na kila kitu kiko tayari ndipo wakati mgonjwa ataletwa kila kitu inakua ni shwari.

Hapa tunamwona muuguzi akiwa hosiptalini na mtu ambaye anakaa ako kwa kitanda na huenda mtu huyu ni maiti amekufa maanake amefunikwa na kitambaa cheupe na uso wake ama kichwa chake hakionekani.

Wauguzi wawili wamesimama kando na kuna mtu ambaye ameketi chini, nikana kwamba wauguzi hao wanapima upingaji wa damu mwilini mwa mgonjwa huyu, manake kuna kifaa hiki ambacho limewekwa mezani anaiangalia.

Naam muuguzi anaudumia mgonjwa ambaye amelala na kuangalia juu, muuguzi huyu amefalia nguo ya rangi cheupe kisha amefunika mndomo wake na barakoa alafu amemfungua mndomo wa mtu.

Mvua kubwa imeweza kunyesha katika sehemu hii ambapo imesabasha mafuriko, ama kwamba mto inayopitia sehemu hii imeweza kuvuja maji yake kutabaa hapa kote hapa inaleta matatizo mengi sana ikiwemo hayo magonjwa.

Mvua kubwa ya elnino ambayo imekuwa ikionyesha nchini imeweza kusababisha mafuriko kadhaa, tunaona hapa watu kutoka jamii ya maasai, tunaina manyatta yao imeeza kubebwa na maji, hapa tunaina wanawake wengi wakijitahidi ili qaweze kuokoa ili watakayoweza.

Kina mama wametembelea mama mmoja aliyejifungua hospitalini. Kando yao wamo watu wawili ambao ni wanaume na pale nyuma naona ni askari basi kumaanisha hawa watu si watu wa kawaida bali wanaweza kuwa ni viongozi.

Mtu mmoja ametembelea hospitali ili kutafuta huduma kutoka hospitalini. Tunaona daktari na muuguzi anaongelesha yeye hapa wanafanya majadiliano ili kile ambacho kinauma mgonjwa huyu kisha baadaye anampatia matibabu yafaayo.

Kila mara ukienda hospitalini upewe dawa fulani aidha ni yako ama ya mimea ama ni ya ngombe wako, basi kunakuwa na dawa na maelezo jinsi ya kutumia ndioosa mkulima huyu ameshikilia vitu hizo viwili.

Mama hapa anamiminia maji mtoto huyu ambaye amekuja na mtungi ili kuchota maji haya, yawezekana kwamba hapa ni katika iliyochimbwa, ndiposa maji mazuri yaweze kutokea, na pia yawezekana kuwa eneo hii maji haipatikani kwa urahisi.

Mfanyikazi anayefanya kazi ya kuosha choo ameshika chombo chake cha kutumia kufanya usafi na piwa kwa besheni lake kunayo maji ambayo ameeka sabuni. Raia anafanya kazi ya kuosha.

Muuguzi wa hospitalini ambaye amevalia sare yake rasmi ya kazi, pia amevalia barakoa anayo sindano kwenye mkono wake wa kulia , mkono wake wa kushoto anayo dawa ambayo anaitoa ili labda amdungie mgonjwa.

Mwuguzi tunaona ameshika aina mbili ya dawa na inakaa kanakwamba anaonyeshana. Hii labda anafunzana kuhusu dawa hizo na ametumia hizi kama mfano wa kuelezea maelezo yake jinsi inavyofanya kazi.

Kumenyesha mvua kubwa sana ya masika ambapo kila mahali kumetapakaa maji na kusababisha mafuriko. Huyu ni mtoto ameachwa hapa nyuma na ndio yule mtu mkubwa anatembea. Pale mbele tunaona pia ata mbuzi nao wameadhirika na wamekaa hapo.

Hapa tunaona mtu mmoja hapo mbele, na wengine wawili hapo nyuma, kuashiria kwamba wanafanya maonyesho fulani manake yule mwingine anazipima vitu fulani, huyo mwingine ameshikilia vitu fulani hii ni labda ni ile kemikali ya kuoshea choo.

Unapokuwa katika kazi ya ukiulima, ni bora kuzingatia maelezo ama kanuni ya ukulima, kwa mfano unapowanyunyuzia dawa mimea yako kwamba uvalie nguo maalum ambazo zinapitishwaili kukukinga wewe mweyewe dhidi ya dawa hizo.

Majirani wanatoka kazini wanapata kumenyesha mvua kubwa sana hata barabara yote imejaa maji kumetokea mafuriko lakini kwa sababu unataka kufika kule unakoenda unajaribu kupika kwenye hayo maji na gari lako

Daktari akiwa pale hospitalini. Yeye anahakikisha tu kwamba mashine zote zinafanya kazi kabla ya mgonjwa kuja kuhudumiwa. Tunaona akiosha pale mkononi ameiba kifaa maalum ambacho kilicho na labda ni maji ama dawa maalum na yeye amefunika uso wake vizuri.

Tembe za kuongeza iron mwili I mwa mtu . Hii ni ya wale watu Wana ukosefz wa madini haya milini mwao. Inabainikw kwamba mtu akitumia madini haya yaweza kuongezea afya watu Hawa.

Ikiwa wewe ni daktari ama mwuguzi, basi utaelewa jinsi ambavyo watu wengi hufanya na kuwadunga sindano. Kuna wale ambao watakuwa wanaogopa sana hata kufikia kushika roho wao, kuna wale wengine watafunga macho, kuna wale wengine watakukodolea macho.

Wakati wa Corona kulikuwa na mambo mengi yaliyokuwa yakiendelea. Kisha baadaye kukatolewa aina kadhaa za chanjo. Kunao wale ambao walikuwa wanasinikiza watu wapewe chanjo na kuna wale ambao walikuwa wanakataa watu wasipewe chanjo.

Hapa ni umati wa watu ambao wanashuhudia ajali ambayo imetokea, inaonekana kwamba huenda ni trela ya kubeba mafuta imegongana na gari fulani, ndiposa tunaona moshi mwingi.

Mama amempeleka mtoto wake hospitalini ili apewe chanjo ile ambayo inapeanwa kupitia kwa njia ya mdomo. Tunaona mguuzi huyu mwanamke amevalia sare yake rasmi ya uuguzi na kisha anampatia chanjo mtoto huyu ambaye amefunua mdomo wake.

Katika hospitali ambapo tunaona muuguzi ameinua mguu wa mgonjwa wake juu, hii ni kana kwamba anamfanyia mazoezi ili kwamba misuri ya miguu yake iweze kufanya kazi ipasavyo. Ni matibabu hospitalini.

Picha ni tunaona watu wawili mmoja ni Moran ambayo anapewa chanjo mwingine ni mhudumu wa afya ambaye amevalia nguo ambayo nyuma yake imeandikwa Unicef na ameshika sindano anadunga jamaa huyu kwa mkono wake wa kushoto. Wote wamevalia barakoa labda ni chanjo wa corona.

Hapa ni katika jumba maalum hospitalini ambapo kuna mgonjwa moja mwana dada amelazwa pale, yaonekana kwamba jamaa huyu ako na shida ya kupumua, manaake tunaona kwamba ameekelea mashini ili kumsaidia yeye kuweza kupumua.

Mtu ameweza kutembelea hospitali ya meno ili meno yake yapate kuangaliliwa. Amepanua mdomo wake na kando yake tunaona madaktari wawili, mmoja wa kiume na moja wa kike. Wa kike anakaa kwamba anasaidia kummulikia huyu wa kiume. Huyu wa kiume ni kama kuna chombo ambacho anakiweka pale ndani.

Mtu mkubwa lakini una ukosefu wa madini ya iron mwilini hivyo basi utafanyaje ? Aidha unaeza kukula chakula kilicho na wingi wa madini hayo ama umeze tembe tembe hizi zinazoitwa Feosol Iron ili kukusaidia.

Hapa tunaona watu wengi ambao wanasimamia ule upande mwingine wa barabara na hawa chini ni taraja kando kidogo tunaona mahali mbapo pamechimbwa labda kulikuwa na mafuriko ama kuna ajali ilitokea hapa na watu hawa wanashudia.

Mtu umelazwa hospitalini kisha pia wewe unatumia miwani ama labda tu zimewekelewa machoni mwako ili usione kitu ama ndio uone vizuri. Naye daktari mwuguzi anaja kukutembelea na kuona usoni kisha anakuuliza: Je, u hali gani?

Mama amepeleka mtoto wake hospitalini ili apate chanjo naye daktari ama mwuguzi hapa anamhudumia amemdunga mtoto huyu kwa mkono wake na sindano. Wote wanamwangalia mtoto jinsi anavyoitikia dawa ile.

Mfanyi kazi aliyevalia sare rasmi ya kazi yake yaonekana kwamba ni mtu ambaye anapanda mijengo mirefu maanake amevalia shile mishipi za kushikilia yeye hapo ameshikilia dawa ama vitu maalum kuashiria anataka kuenda kufanya kazi.

Waauguzi wawili wanashirikiana ili kumhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kwamba ako na shida ya meno maanake amelala akiona juu na pia yeye amefungua mdomo wake na kuna kitu ambalo limeingizwa kwa mdomo wake.